Hapa ni soko. Soko ambalo limetengwa sanaa sanaa ili watu waweze wakauze mboga. Hapa mboga inayouzwa inafaida inaonekana. Naona makabeji, naona watu kuna watu wengi. Kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi ambao wamekuja wanunue. Wengine nao pia wananunua ili waende wakauze ama wengine wanakuja wanunue ili waende wakakule na familia yao.

Hapa kuna magari ya aina tofautitofauti, na pia ninya rangi tofautitofauti, na pia hapa ni mahali pa kuuza magari ambaopo mtu nakuja hapa ananunua magari, na pia mawingu yanaonekana kabisa hakuna mvua, ama hakuna dalili ya kunyesha.

Kuna mtu hapa ambaye amefungua simu yake na ni kama ako shuguli za kutuma na kupokea pesa, na inaonekana kabisa ako kwa duka, kuna mtu ambaye pia ako kando yake, huyo mtu anaonekana kumhudumia ambapo ataandika namba yake ya kitambulisho ambapo ndo kila kitu ikienda sawa.

Hii ni duka ambapo kuna vitu vingi amabavyo watu wanakuja wanazinunua, pia kuna shughuli za mpesa ambazo zinaendelea hapa ambapo mtu anaweza tumia simu yake ya mkononi kutoa na kutuma pesa mahali popote pale ,pia kuna makaratasi ambazo watu wanazinunua hili waweze wakatumia kubeba vitu ambazo wamenu...

Hapa kuna vitu viatu ambazo zinauzwa na viatu hii imetengenezwa kwa chinji ambayo mtu anatumia kama kwa mchezo. Mtu anatumia kuendesha ikiwa iko na vitu za kuendesha ambazo mtu anaziendesha akifanya kama michezo.

Hapa kuna magari ya aina tofauti tofauti na pia rangi tofauti tofauti ambayo tunaona kuna gari ya rangi nyeupe, kuna rangi nyekundu na pia kuna rangi nyeusi. Watu wanakuja hapa wananunua magari ambapo mtu anatafuta na ambayo ameipenda rangi na aina.

Hapa kuna duka ambapo inaonekana wanauzwa vitu, na pia duka hii inaonekana kuwa na mpesa ambapo watu wanaeza kuja wakatuma pesa, na pia wanaweza wakatumiwa pesa wakakuja wakatoa pesa zao hapa ili waweze kitumia katika shughuli zao za kila siku.

Kuna magari mengi hapa na pia ukiangalia kwa umbali inaonekana hapa kulikuwa na sherehe ambapo watu walikuwa wamekuja wakaweka magari yao pembeni ili waweze wakahudhuria sherehe hii wakimaliza wakuje wapande gari zao kila mtu akienda zake.

Hii ni picha ya pikipiki ambapo kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kuendesha pikipiki na mwingine akiwa nyuma yake. Na mtu analipia shilingi elfu tatu na mwingine shilingi elfu sita ambapo wameweka pia nambari hapo mtu akitaka maelezo zaidi anaweza wapikia.

Hapa ni soko ambazo nguo zinauswa inaonekana hapa kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi, Kuna watu ambao wanatembeatembea wakiona mtu akipenda nguo hapa anaweza nunua ama anaweza enda kwingine akipenda pia anaweza nunua, Watu wanaoneka kuwa wengi sana hapa na pia nguo zinaoneka kuwa mingi ambayo kuna ingine imewekwa juu na kuna ingine imetandikwa chini.

Hii ni pesa ambayo kuna shilingi elfu moja ya kenya na pia kuna shilingi mia tano ya kenya na pia kuna mkono ambayo imeshikilia hii pesa na shilingi elfu moja ya kenya ni nyingi na kuna shilingi elfu moja tu ya mia tano ya kenya.

Hapa kuna biashara inayoendelea, biashara hapa ni mahali ambapo wanauza maziwa pia wanauza mayai inavyokuwa imechorwa, pia kuna makeki, kuna mikate, inaonekana kabisa wanatengeneza makeki zao na mikate zao ambazo wanaziuza ili waweze kupata pesa.

Hapa ni mahali pa kuuza magari, ambazo gari hii ni ya aina ambayo si tofauti na pia gari hii bali tu ni ya rangi tofauti tofauti, ambapo mtu anakuja anachagua rangi ambayo ameipenda, ambapo atanunua.

Hii ni gari ambayo imesimama katikati ya barabara, ambayo imeandikwa Kasa ama, ambayo hii inaonyesha kuwa gari hili ni ya Kenya. Gari hii pia ni rangi ya nyeupe, ambayo imefunguliwa dirisha pia kuonekana. Mtu mwenyewe hayupo.

Hapa ni mahali kuna shughuli za kibiashara ambazo zinaendelea. Ikionekana kuna watu ambao wanakaa hapa wakionekana kabisa wanaongoja ma-customer. Mwingine akionekana ako na uchovu ambapo amelala akiangalia chini. Na pia shughuli za M-Pesa zinaendelea hapa ambapo mtu anaweza tuma na kutoa pesa kutumia simu yake ya mkononi.

Hii ni gari. Gari hili linaonekana kuwa jipya kabisa ambalo limeandikwa KDH 990J na hii gari ni gari nyeupe ambapo iko kwa barabara na hakuna magari zingine. Barabara hili linaonekana kabisa kutokuwa na watu wengi. Inaonekana kuwa kumenyamaza.

Hii ni pesa ambayo ni shilingi elfu moja ya Kenya, ambayo kuna mkono ambayo imeshikilia na pia ametuonyesha mbele ambapo wamechora mtu. Na pia pesa hii inaonekana wameandika inatoka benki kuu ya Kenya ambazo ni mingi sanaa kwa kuzihesabu hatuwezi kwa sasa.

Hii ni kibanda cha kuuza matunda, ambayo kuna aina mingi ya matunda. Hapa kuna machungwa, kuna maembe na pia kuna avocado na kuna matunda zingine, na pia kuna makaratasi ambazo zinatumiwa kufunga ambapo mtu akinunua anafungiwa.

Hapa kuna vikapu ya aina rangi tofauti tofauti na pia ambayo haitoshani kuna kubwa na pia kuna ndogo. Inaonekana hapa ni mahali pa kuuza vikapu ambazo mtu anakuja hapa anachagua ile rangi amependa na pia saa hii ukubwa ama udogo ambayo amependa anainunua.

Hapa kuna tangazo kuwa mtu akipata ajali kuna kitu ambacho kitakuhudumia ambayo ni yako mwenyewe ,mtu ambaye amepata majeraha anaweza akalipiwa ,sasa mtu anafaa kufinya mbili, sita, nane na Pia kuna nambari hapa akishindwa anaweza akawapigia.

Hii ni duka ambapo wanauza vitu fulani na pia kuna shughuli za mpesa ambazo zinaendelea, mtu anaweza tuma na kupokea pesa kutumia simu yake ya mkononi ambayo inalahisisha sana kazi ,mtu ambaye ako mbali anaweza pokea pesa ama anaweza tuma pesa kwa urahisi sana.

Hii ni duka ya maziwa ambapo kuna watu ambao wako ndani huenda wamekuja hapa ili waweze wakanunua maziwa. Na pia kuna meko ambayo wameweka sufuria juu huenda wanachemsha maziwa ambapo huenda kuna mtu ambaye anataka maziwa ambayo yamechemshwa na mwingine anaenda anachemsha nyumbani.

Hapa ni soko ambapo wanauza aina yeyote ya chakula. Kuna mahindi, kuna mavitunguu na pia kuna dania. Kuna mboga ya aina ya kabeji na pia kuna mandizi . Pia hapa wanauza manguo na pia kuna mabegi ambapo mtu akishanunua vitu ambavyo alikua anataka anaeza akaitumia kubeba nyumbani.

Hapa ni duka ambayo wanauza maziwa. Naona hapa ndani kuna mzazi ambaye aliyevaa mavazi ya nyeupe. Hapa kuna mtu hapa ambaye amesimama. Inaonekana kabisa huyu mtu amekuja kununua maziwa.

Hapa ni uwanja ambapo kuna mambo mingi sana inaonekana magari haya kuna watu ambao wamekuwa wamekuja afya ama sherehe kulikuwa na sherehe ambapo kulikuwa mahali hapa ndio maana wamekuja wakaiweka magari hapa ili waweze wakaende sherehe zao wakimaliza wakuje wachukue gari zao kama wameenda kila mtu zake.

Kuna magari ya aina mbalimbali hapa na pia ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna ya rangi nyeusi, kuna rangi nyeupe na pia kuna ya rangi nyekundu. Na pia magari haya yanaonekana kwa ya sio ya Kenya. Ikionekana imeandikwa mbele FSL, inaonekana kabisa ni ya nchi nyingine tofauti na Kenya.

Hapa kuna gari ambayo inasafirishwa. Gari hii uinasafirishwa huenda ilitoka nchi ngine tofauti sasa inaenda nchi ngine ama inakuja katika nchi yetu ya Kenya. Kuna mtu ambaye alikuwa ameagiza kutoka nchi ya nje sasa anaingoja gari hili.

Hapa ni sokoni ambapo mtu ametengeneza kibanda yake ,ambapo anauza chakula. Hapa kuna ndizi ambayo ni mbichi ,ambayo ndizi hizi zinaenda zinaivishwa na pia anauza kitunguu na pia kuna vitu ambazo ziko kwa gunia ambazo hajavitoa.

Hapa kuna pesa ambayo ni shilingi elfu moja ya Kenya, ambayo inatoka benki kuu ya Kenya. Shilingi hii, elfu moja ya Kenya, wametuonyesha nyuma ambayo imechorwa nchi ya Kenya. Pia pesa hii ni nne ambayo ni elfu nne ya Kenya.

Kuna mkono ambayo imeshikilia shilingi elfu moja Kenya ambayo imetoka katika benki kuu ya Kenya. Hii shilingi elfu moja Kenya tumeonyeshwa nyuma ambayo wamechora nchi ya Kenya. Na pia inaonekana hii shilingi elfu moja Kenya ni moja tu.

Hapa kuna aina mingi ya magari pia ni rangi tofauti tofauti .Kuna kala nyekundu, nyeupe na kuna pia nyeusi .Hapa ni mahali ambapo watu wanakuja wananunua gari .Ni mahali ambapo wanauza magari.

Hapa naona pesa, pesa hii ni shilingi elfu moja ya Kenya, ambayo pesa hii tumeonyeshwa mbele ambayo wamechora ambayo pesa hizi ni nyingi, unaweza kuzihesabu kwa sasa lakini pesa hii yote ni elfu moja ya Kenya.

Hapa ni soko ambapo wanauza viatu, viatu hii inaonekana kabisa ni ya Kimasai ambapo Masai huwa wanaitengeneza kulingana na utamaduni yao. Hizi ni vitu ambazo wanazitumia kuna mtu pia hapa ambaye anaonekana kuwa ni muuzaji wa hizi viatu.

Kuna gari hapa ambayo imewekwa mahali fulani na kuna mtu ambaye anasimama nyuma yake. Inaonekana hapa ni nyumbani. Huenda amekuja nyumbani hapa si barabara ambapo wanaendesha magari, ama huenda kulikuwa na sherehe fulani. Sasa amekuja akaweka gari yake.

Hapa ni duka ambapo watu wanakuja kununua vitu. Pia kuna mpesa ambapo watu wanakuja hapa wanatumia simu yao ya mkononi, wanatuma na kutoa pesa. Mtu akitakaa kutuma pesa kuenda mahali flani, hapa ndipo anakuja ama akiwa ametumiwa pesa na anataka kutoa na kuibeba ,hapa ndipo anakuja kutoa pesa zake.

Kuna magari mengi hapa yamepangika, magari haya yanaonekana kuwa mapya. Inawezekana kuwa watu wanakuja hapa wananua magari, kuna magari ya aina rangi tofauti na pia ya aina tofauti tofauti. Hapa naona gari ya rangi ya nyeupe na ya rangi ya nyeusi.

Kuna ndizi hapa ambayo imeiva. Ndizi hii zinauzwa. Kuna mtu ambaye ameleta hapa kwa kibanda ili watu waweze wakakuja wakainunue ili waweze wakapata pesa ya kutumia kwa shughuli za kivyao.

Hapa ni sokoni ambapo pametengwa vyakula vinavyouzwa, naona hapa kuna ndizi, kuna nyanya, kuna pia maembe n apia kuna mahindi mbichi ambayo mtu anaweza chemsha pia kuna viazi kuna karoti pia naona watu ambao wamekuja wakitembea tembea ili waweze wakanunua vitu.

Hapa ni duka ambapo wanauza vitu pia kuna mpesa ambapo mtu anaweza kuja anatuma na kutoa pesa kutumia simu yake ya mkononi. Hapa mtu akitumiwa pesa hapa ni mahali ambapo anakuja anaitoa pia akitaka kutumia mtu ambaye ako mbali anakuja hapa anatoa pesa.

Kuna pesa ambayo ni shilingi elfu moja ya kenya ambayo inatolewa kwenye benki kuu ya Kenya. Pesa hii tumeonyeshwa nyuma ambayo wamechora nchi ya kenya na pia kuna mtu ambaye anaonekana ameketi chini, pesa hii pia inaonekana imewekwa juu ya meza.

Hapa ni sokoni ambapo kuna watu wengi sana. Kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi. Kuna vitu ambavyo vinauzwa hapa sana sana inaonekana ni chakula ambayo iko na viazi. Pia naona kuna malenge, kuna ndizi na kuna vitu vingi hapa ambazo ni chakula.

Kuna pima ya nyumbani ambayo inashughulikia mnyama wa nyumbani kama mbwa, ambayo kuna picha hapa wamechora mbwa ambayo sana sana hufugwa nyumbani. Inaonekana wamepewa pima hii ili waweze mnyama huyu akiwa mgonjwa ama akipatwa na kitu chochote vile wanaweza wakashughulikia vizuri.

Hapa ni duka ambapo kuna vitu ya kuuza, watu hawa wanakuja hapa wananua vitu, pia hapa kuna mpesa ambapo mtu anakuja anatuma, ama kutoa pesa kutumia simu ya mkononi. Anaweza kuja atumie mtu pesa ambaye ako sehemu mbali ama anaweza tumiwa pesa pia na mtu ambaye ako mbali na anaweza kutoa pesa zake hapa.

Kuna watu watatu hapa ambao ni vijana wote wanaonekana kuona kitu kwa kutumia simu ya mkononi wakiwa wanatabasamu huenda kuna kitu ambayo wameifurahia wote wakiwa wamepiga tabasamu.

Kuna mkono ambayo imeshikilia pesa. Pesa hii ni shilingi elfu moja ya Kenya ambayo imetoka benki kuu ya Kenya. Hapa ni shilingi inaonyeshwa nyuma ambayo imechorwa nchi ya Kenya.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza viatu. Kuna mama pia anaonekana amekaa huko akiwa anauza nguo zake. Hapa kuna viatu vya aina mbalimbali. Pia kuna vitu ambavyo hazijafunguliwa na pia kuna watu wengi ambao hawaonekani.

Hapa ni barabara ambayo iko na gari aina ya trailer na kuna magari mengine. Hii gari ya aina ya trailer naona inabeba magari ikisafirisha. Huenda magari haya yalikuwa yameagizwa kutoka nchi nyingine ama nchi ya mbali ambayo ni nchi ya nje sasa inasafirishwa ili watu wenye walikuwa wameiagiza na walikuwa wamelipia waweze kupata magari zao.

Hapa ni sokoni, ama huenda ni kibanda ambapo mtu anauza vitu vyake. Hapa anauza viazi na pia anauza karoti na pia pilipili hoho. Na pia, si muuzaji haonekani, huenda ako nyuma ya kamera ambapo haonekani. Pia kuna magunia ambavyo huenda kuna vitu vingine ambavyo hata hajazifungua, ili baadaye hizi zingine zikiisha.

Hapa ni duka ambapo watu wanauzaa vitu na pia kuna mpesa ambazo watu wanakuja wanatoa na kutuma pesa inaonekana vitu hizi ni mingi sana ambavyo imewekwa hili watu wakuje wakainunue pia kuna maduka mingi hapa, inaonekana kuna mashughuli mingi hapa ambazo zinaendelea.

Hapa kuna posta ambayo inaonyesha kuwa kuna pima ambayo inatunza familia. Pima hii inaitwa Medisure ambapo kuna watu watatu hapa wamechorwa wakionekana ni familia wako na furaha. Inaonyesha kabisa ukiwa na pima hii furaha itakuwa kwa familia.

Hapa ni duka mahali watu wanakuja wananunua maziwa, kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana ni yeye ndio muuzaji wa maziwa, ambaye anaonekana kupima maziwa. Mtu hapa pia inaonekana wanatumia kiteknolojia, ambapo mtu ana kuja na pesa cha kiasi ambacho anataka ya maziwa, anaandikiwa hapa, naye anapata maziwa yake.

Hapa ni soko, ni soko la matunda ambapo naona kuna matunda mingi. Kuna watu wengi pia ambao wanaonekana wamekuja soko ili waweze wakanunua vitu. Kuna wauzaji pia ambao wamekaa chini hapa wakiuza matunda zao.

Hapa ni mahali pa kuuza maziwa ama ni mahali pa kununua maziwa ambapo wanatumia kiteknolojia. Hakuna kupima maziwa. Watu wanakuja hapa unafinyiwa na pesa kiasi cha pesa ambacho uko nacho. Hapo ndio maziwa inapimwa.

Hapa ni duka ambapo watu wanakuja kununua vitu. Pia duka hii kuna watu wawili hapa ambao wamewekwa ila waweze kushughulikia. Pia duka hii kuna M-pesa ambapo mtu anaweza kutuma na kupokea pesa kutumia simu ya mkononi ambapo akitumiwa na mtu pesa, anaweza akakuja hapa akatoa pesa kwa duka hii ama anaweza akakuja akatuma pesa kwa mtu yeyote yule ambaye hayuko karibu naye.

Kuna posta ambayo inaonyesha kuwa inashughulikia watu ambao wamekufa wakiwa mtu akiwa amekufa wanashughulikia kitu ambapo mtu anahitaji kulipa shilingi mia sita na ishirini ya Kenya. Na pia inaonyesha kuwa kuna mama mmoja hapa ambaye anaonekana kuwa anatabasamu. Saa mtu akiwa anapima hii kila kitu kiko shwari.

Hapa kuna gari. Gari hili ni ya rangi nyeupe na gari hili linaonekana kuwa jipya kabisa, ijapokuwa si mahali ambapo wanauza magari lakini mtu amenunua, kwa sababu naona pia dirisha limefunguliwa. Labda mtu hayuko karibu, ametoka kidogo.

Hapa kuna duka, duka hili linaonekana ni duka la mapambo, ambapo ni duka ambayo wanauza vitu ambavyo watu wanakuja wanajing'arisha. Hapa watu pia wanakuja, inaonekana kuna watu wanakuja wasukwa nyele, mtu anakuja ananunua na kusukiwa nywele wengine wanakuja wanaoshewa nywele na wanatengenezwa.

Hapa ni duka , duka la kuuza maziwa kila kitu ambacho kinatokana na maziwa wanaziuza hapa ,pia wanauza maji ambazo ni safi mtu anaweza nunua na akunywe hapo hapo bila kuwa na mathara yoyote ama bila kuwa na uchafu wowote , inaonekana kuna mtu ndani ambaye anaonekana huyu mtu ni muuzaji.

Hapa kuna magari nyingi sana ya aina tofautitofauti na pia rangi tofautitofauti. Naona kuna rangi nyeupe, rangi nyeusi na pia rangi nyekundu ambapo huwenda hapa watu wanakuja, mtu akitaka kununua gari hapa ni mahali ambapo anakuja anachangua rangi ambayo amependa na pia aina ambayo amependa.

Kuna duka ya maziwa hapa ambao wanauza kila kitu ambayo kinauzika na maziwa. Wanauza maziwa, wanauza pia maziwa ambayo ni mala, na wanauza pia vitu mingi ambazo zinauzika na mala, kuna muuzaji haonekani kuwa hapa ilhali kuna muuzaji hapa.

Hapa ni sokoni ama huenda ni kibanda ambacho kuna mtu ambaye anauza vyakula ambayo watu wanakuja wananunua hapa. Kuna nyanya, kuna pia kuna dania, kuna aina vyovyote, kuna pia vitungu, pia kuna pilipili hoho, kuna vitu mingi apa mtu anakuja ananunua mtu anapata hela.

Hapa kuna posta ambayo inaonyesha kuwa kuna pima ya gari ambapo mtu analipia elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka. Inaonekana kabisa pima hii ni nzuri sana ambapo mtu anaweza akashughulikiwa gari yake ikipata ajali.

Hapa ni sokoni ambapo tumeonyeshwa mahali wanauza viatu, viatu hizi sanasana hukua ya utamaduni ya kimaasai ambapo utaona hapa muuzaji anaeza kuwa ni maasai. Pia kuna watu wengine huko, ambao wanauza ama wengine wananunua vitu.

Hapa ni soko, ambako ni soko la mboga kuna aina tofautitofauti ya mboga na pia kuna wauzaji ambao wamekaa hapa wakingoja watu ambao wanakuja kununua hizi mboga, na pia kuna ndizi mbichi, kuna makabeji, kuna vitunguu, kuna manyanya ,na pia kuna mahindi mbichi ambayo mtu anaenda kuziivisha.

Kuna mtu mmoja hapa ambaye amevalia mavazi ya nyeusi. Na pia kuna gari nyeusi. Na akiwa anafuraha sana akiangalia ndani ya gari. Inaonekana huenda amenunua hii gari. Hii gari inaonekana kuwa mpya ambayo mtu huyu anafurahia kuwa na gari yake mpya.

Mimi naitwa Mwanahawa Mzee, ni mwanamke, nina umri wa miaka 30. Nimekuwa nikifanya kazi ya uvuvi kwa miaka mitano sasa. Kazi ya uvuvi ni ngumu sana kwa sababu inahitaji nguvu nyingi na uvumilivu. Tunatumia nyavu na ndoana kuvua samaki. Baada ya kuvua samaki, tunawauza sokoni. Faida tunayopata inatusaidia kujikimu kimaisha na kulea familia zetu. Ingawa kazi hii ni ngumu, ninaipenda kwa sababu inanipa uhuru na uwezo wa kujitegemea. Ninawashauri wanawake wengine wasiogope kujaribu kazi za uvuvi. Ni kazi inayoweza kuwapa kipato na kuwawezesha kujitegemea.

Kuna kamkono hapa ambayo imeshikilia simu. Simu huu inaonekana kuwa walikuwa wanaituma na kupokea pesa mahali ambapo inaonyesha wamebakisha shilingi ngapi kwa simu. Hapa mtu anaeza anatuma pesa na kutoa ama kutumia mwenzake.

Hapa kuna duka ambayo wanauza vitu na pia kunaye M-Pesa na ambapo watu hutuma na kupokea pesa kutumia simu ya mkononi. Hapa mtu anakuja akitaka kutuma pesa iende mahali fulani ama akitaka kutoa pesa ambayo ametumiwa kwa simu yake ya mkononi. Hapa ndipo anakuja anatoa pesa yake. Na pia kuna vitu ambavyo zinauzwa anaweza nunua.

Kuna gari hapa aina ya trailer ambayo imebeba magari. Magari haya yanaonekana kuwa huenda imenunuliwa, sasa inasafirishwa ili watu ambao walikuwa wameiagiza kutoka nchi ya nje ama nchi ya mbali waweze kuipokea magari zao. Huenda hizi magari zinasafirishwa kwenye nchi ingine tofauti ama huenda inasafirishwa kwenye nchi yetu ya Kenya.

Kuna posta ambayo imewekwa hapa ambapo mtu anaweza pata pima yake akitumia simu yake ya mkononi. Hivyo inafanya inarahisisha kazi kwa maana mtu anafanya tu akiwa nyumbani na pia kwa kutumia simu ya mkononi.

Hapa kuna duka ya maziwa ambayo inaitwa Kieni. Watu huku wanakuja kununua maziwa, inaonekana kuna mama mmoja ambaye anaelekea kwenye duka, huenda anaenda kwa duka hili ili aweze kununua maziwa.

Hapa tukona posta, ambayo wameweka kuwa, wakona bima ya mito ambazo zinaeza tokea vile kuna dharura ya moto, kuna dharura ya huenda ya mafuriko, ambayo wameonyesha hapa kwa picha. Mtu akiwa ameweka biashara yake, na mafuriko ikakuja ikafagilia yote, hao wanaweza kufanyia vitu bila malipo yoyote.

Kuna michoro ya aina mbalimbali hapa, ambazo ni za wanyama na pia, hizi vitu inauzwa watu wanaenda wanaiweka kwa nyumba ikuwe kama mapambo. Sasa mtu anayeuza anapata hela, anafanya kwa matumizi yake. Hii anaifanya kama biashara yake ya kila siku.

Hapa kuna magari ya aina tafauti tafauti ambaye pia ni ya rangi tafauti tafauti mtu hapa anakuja anaangalia gari ambaye anapendezwa ana rangi na aina ambayo anapendezwa na ananunua, hapa ni mahali ambapo wananunua magari.

Kuna magari ya aina mbali mbali hapa , magari hii yakiwa ni ya rangi tofauti tofauti , inaonekana kabisaa hapa ni mahali ambapo watu wanakuja wananunua gari, mtu anakuja anatafuta aina yenye anaipenda na pia anatafuta rangi ambayo amependezwa.

Hapa kuna hela nyingi sana. Naona pesa ambayo ni ya nchi ya Kenya. Kuna elfu moja ya Kenya na pia kuna shilingi mia tano ya Kenya na pia kuna shilingi mia mbili ya Kenya ambayo imefungwa. Hizi...

Hapa ni sokoni ambapo shughuli mingi zinaendelea, ikiwa kuna vitu ambavyo vinauzwa ni nguo na mabegi na pia kuna mtu ambaye anaonekana kuuza mayai na tu smokie, ambapo huyo mtu haonekani kwa sasa, lakini kuna vitu vyake ambavyo ameviweka hapa.

Kuna magari mengi hapa, ambapo hapa inaonekana ni mahali ambapo watu wanakuja hapa wananunua magari. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na pia ni ya rangi tofauti tofauti. Mtu anakuja anachangua ambayo ameipenda rangi na pia akiwa amependa aina yoyote.

Hapa ni soko ambapo wanauza mboga. Kuna aina nyingi ya mboga na pia kuna watu ambao ni wauzaji na pia kuna wenamwuzia. Kuna msichana mmoja hapa ambaye amekuja kununua mboga huyu akielekeza na mwuzaji mahali mboga ameulizia ziko.

Kuna mikono miwili hapa. Moja inaonekana kushika pesa na moja inaonekana kunitaka kushika hizi pesa. Pesa hii ni shilingi elfu moja ya Kenya ambazo si moja wala mbili. Bali ni pesa ni nyingi sana ambayo mtu anataka kuipokea anapewa na mtu mwingine.

Hii ni posta ambayo wanaweka kuwa wako na bima ambayo ni ya afya. Mtu anaweza lipia kama elfu sita mia mbili kwa mwaka ambayo mtu akiwa mjamzito wanaweza kumhudumia bila malipo yoyote na pia akiwa na magonjwa mengine na kuna nambari ambayo wameweka hapa ili mtu aweze akawapigia akaelezea maelezo zaidi.

Hii kuna posta ambayo inaonyesha kuwa mtu anaweza pata cheti chake cha bima akifinya katika simu yake ya mkononi nambari tatu tano na mbili. Na pia halafu anaweka nambari ya gari yake na pia anaweka vitu ambazo zinahitajika. Na akipata kuwa cheti chake si vizuri anaweza akapigia nambari ambazo ziko hapa.

Kuna magari ya aina nyingi hapa na pia ya rangi tofauti tofauti ambayo watu hapa wanakuja wananunua magari. Mtu anakuja anatafuta rangi ambayo ameipenda na pia aina ya gari ambayo amependezwa.

Hapa ni sokoni ,sanasana hapa ni mahali pa kuuza chakula, hapa kuna vyakula kama makabichi ,pia kuna mahindi bichi, Kuna karoti, pia Kuna ndizi, Kuna nyanya ,kuna viazi ,na pia kuna maembe .Kuna watu wengi hapa ambao wamekuja ,huenda wamekuja kununua vitu.

Hii ni bima ya watu ambao wana ujengezi kwa uenda barabara ama kwa nyumba. Na pia sana sana ni kwa nyumba ambapo nyumba ikiangushwa hao ndio watagharamia. Kukiwa na upepo mkali, kukiwa na mafuriko ama moto ama kitu chochote vile hii ndio inagharamia. Na pia wameweka nambari yao hapa ili waweze ukauliza maswali ambazo mtu anakuwa nazo.

Hapa inaonekana ni pahali pa kuuza magari ambapo kuna magari ya aina mbalimbali na pia ya rangi tofauti tofauti, hapa kunarangi nyeupe, naona kuna rangi nyekundu, pia nyeusi kuna rangi nyingi, na pia mtu akitaka magari ya kununua anakuja hapa anasikiliza bei, pia anatafuta rangi ambayo anapenda na pia tofauti ambayo anaipenda.

Hapa unaona pesa ambapo ni shilingi 1,000 ya Kenya. Kuna mkono ambayo imeshikilia ni kama inataka kuitoa ama ni kama inaiweka ndani ya begi. Inaonekana kabisa pesa hizi ni nyingi ambazo ni za Kenya.

Hapa kuna pesa nyingi ambayo ni shilingi elfu moja ya Kenya ambayo inatoka benki kuu ya Kenya. Shilingi hii elfu moja ya Kenya imeonyeshwa nyuma ambayo imechorwa nchi yetu ya Kenya. Pesa hii ni nyingi sana ambayo haziwezi kuzihesabu kwa sasa.

Kuna watu hapa na kuna magari, inaonekana kulikuwa na sherehe mahali ndo maana watu walikuwa wamekuja wakaweka hapa magari ili waeze wakaenda sherehe, wamalize hafla yao, baada yao watakuja kwa magari zao wakuje waende makwao.

Kuna pesa hapa, ni shilingi elfu moja ya Kenya, ambayo imetoka benki kuu ya Kenya, tumeonyeshwa mbele, na ingine tumeonyeshwa nyuma, ambapo mbele kumechorwa mtu, na nyuma yao wamechora wanyama, hizi ni pesa za kenya, ambazo ziko na ,zinatumika kununua vitu.

Hapa ni sokoni, ambapo sanasana hapa ni mahali ambapo huwa wanauza vyakula, ukiona hapa kuna aina nyingi za matunda, na pia kuna vitu kama nyanya, na pia kuna watu wengi sana ambao, wengine ni wauzaji, na wengine ni wanunuzi.

Hapa naona pesa ambayo kuna shilingi elfu moja ya Kenya, kuna pia mia tano ya Kenya na pia kuna shilingi mia ya Kenya na pia kuna shilingi hamsini ya Kenya. Kuna kamkono ambayo imeshikilia pesa na pia yanaonekana hapa ni kwa meza.

Huenda huku ni sokoni ama inaweza kuwa ni kibanda ambapo mtu anauza vitu vyake, hapa mtu anauza mboga inayoonekana ako na nyanya, ako na pia vitunguu, dhania na pia ako na maharagwe, ako na vitu nyingi amabvyo watu wanakuja hapa wanazinunua wanazipeleka wanazitumia.